Vitunguu vimepakiwa kwa wingi ambavyo vinatumika katika biashara. Vina rangi nyekundu. Huwezi kuleta faida haswa zinapouzwa pake sokoni na kununuliwa. Humpa mkulima faida kubwa ambayo humuwezesha kujiendeleza kimaisha.

Nyama inayouzwa ili kuleta faida kwa muuzaji. Huweza kumpa faida ambayo humsaidia kuendeleza biashara yake hapo mbeleni na pia huweza kuimarisha uchumi wa nchi na kuleta faida katika nchi kupitia njia maalum.

Bidhaa za aina mbalimbali zinauzwa sokoni kama vile viazi, mahindi, karoti, nyanya, kabeji na ndizi. Huweza kumsaidia muuzaji ambaye anaweza kuwa mkulima kujipa faida baada ya kuuza au hata kutumika na yeye binafsi.

Tikiti maji zilizokomaa na kupendeza zi rangi ya kijani kibichi kwa umbali. Husaidia muuzaji kupata faida na pia huweza kuliwa na kuleta virutubisho fulani katika mwili.

Raia ameketi chini kando ya mlango wa mpesa. Duka ambalo huendeleza biashara haswa ya kutoa au kutuma pesa. Hutumika miongoni mwa wanabiashara haswa.

Kanga za aina mbalimbali zinauzwa kwenye soko. Zimepangwa katika mfuatano fulani. Hutumika katika biashara ili kuweza kuleta faida. Huvaliwa au kutumika haswa na jinsia ya kike na pia ya kiume.

Bango lililo na picha ya magari ambayo yanaelea kwenye maji. Lina maandishi don't let a natural disaster sink your business . Hii ni ya kusaidia mtu aliye na gari kuweza kupata huduma wakati ambapo msiba kama huu wa mafuriko unapomkuta.

Duka la M-Pesa, kando yake kuna mama aliyevalia nguo nyeusi akiwa na kibeti mkononi. Anatazama bidhaa zingine zilizopo kwenye duka hapo kando yake, zinazouzwa kwa bei nafuu.

Magari matatu yameegeshwa sehemu hii, ambayo biashara inaendelezwa. Magari yanaweza kuuzwa kwa bei tofautitofauti na kuleta faida hapo baadae, yana rangi nyeupe, nyekundu na rangi nyeusi.

Magari yenye bei ghali yanaonekana kupangwa kwenye foleni. Nyuma yao kuna jumba la rangi nyeupe. Yana rangi tofauti tofauti kama nyeupe, nyeusi na pia yanavutia mno.

Magari ya kifahari yameegeshwa sehemu flani yakifuatana kwenye foleni. Mengine ni meupe, mengine ni meusi. Nambari yao ya usajili imeweza kufichwa. Hutumika katika biashara ya magari na kuleta faida.

Magari yameegeshwa sehemu fulani ambayo inavutia. Yamefuatana katika foleni. Kuna gari nyeusi, gari nyeupe, gari ya samawati na magari mengineyo. Huweza kutumika katika biashara na kuleta faida. Huuzwa kwa bei tofauti tofauti.

Noti za shilingi elfu moja zilizotolewa kwenye banki kuu ya Kenya, zina maandishi shilingi elfu moja. Jumba pia limechorwa, kando ya jumba hilo kuna rais Moi.

Nyanya ,pilipili hoho, dania, vitunguu na matunda mengine yanauzwa. Huweza kuleta faida kwa mkulima. Huendeleza kilimo na pia biashara miongoni mwa wana--

Gari la bei ghali la kifahari limeegeshwa sehemu fulani. Huweza kutumika katika biashara ya magari ambapo hununuliwa na kuumpa muuzaji faida. Kuna lingine ambalo ni la rangi nyeupe.

Shilingi elfu moja imeshikiliwa na vidole viwili. Kuna maandishi shilingi elfu moja na pia yametafsiriwa pia kwenye lugha ya Kiingereza. Kutumika katika biashara na kuleta faida hapo baadae na kuhifadhiwa kwenye benki.

Vikapu vimeshonwa, ambavyo hutumika katika biashara na kuleta faida. Vinapendeza na vi vingi kwa sana. Huweza pia kutumika kufanya mambo tofauti tofauti kama vile kubeba vitu na kuvisafirisha katika sehemu nyingine.

Mwanadada amesimama kando ya duka lililo na bango mount kenya milk deport . Wauzaji wananunua maziwa. Biashara hii huweza kumletea mkulima au muuzaji fulani faida baada ya kuuza.

Matunda ya aina mbalimbali yanauzwa pale sokoni. Kuna wanunuzi na pia kuna wauzaji. Kuna matunda kama vile tikiti maji, biriganya, nyanya na matunda mengine. Wanunuzi wamo kwenye wingi.

Mnunuzi analikagua gari linalovutia la bei ghali amelishikilia kwa mkono wake wa kushoto. Hutumika kuendeleza biashara na kuleta faida haswa biashara ya magari. Ambapo muuzaji hununua na kuweza kulitumia katika usafiri.

Bango la Anziano Insurance Agency humsaidia mwananchi kuhusiana na afya yake. Huweza kumtolea huduma fulani kupitia nambari mbili tano nne mbili sufuri sufuri mbili mbili mbili mbili moja tisa.

Biashara ya uuzaji magari huweza kuleta faida kubwa kwa muuzaji. Magari aina tofauti tofauti yameegeshwa. Ni ya bei ghali na yana rangi za aina tofauti tofauti kama vile gari jeusi, jeupe na magari mengineo.

Gari limebebwa huku likisafirishwa kupelekwa katika duka la uuzaji. Huweza kutumika katika uuzaji wa magari na kuleta faida. Hela hizo hueza kuhifadhiwa kwenye benki na kutumika katika biashara nyingine.

Simu iliyoshikiliwa kwenye mikono ambayo huendeleza mawasiliano kati ya binadamu. Hutumika haswa pale ambapo teknolojia imeweza kujiendeleza. Hutumika kuendeleza mambo kama vile kutuma pesa au kutoa pesa, haswa kwenye M-Pesa.

Wanunuzi kutoka nchi mbali mbali wamefika sehemu hii ya biashara ambayo magari yanauzwa, huweza kuleta faida katika biashara hii na hapo baadaye kuhifadhiwa kwenye benki, muuzaji hufaidika kwa kiwango cha juu na kuimarisha hata uchumi wa nchi.

Duka linalojihuzisha na uusaji wa vifaa tofauti haswaa vya urembo ,uweza kumsaidia muuzaji kupata faida baada ya kuendeleza biashara hii ,hela hizo uweza kuifadhiwa kwenye benki na kuleta faida ata nyingine hapo baadae.

Magari yanasafirishwa, hutumika katika usafiri. Huweza pia kutumika katika biashara na kuleta faida. Yana rangi tofauti tofauti kama vile rangi ya kijani, rangi nyeusi, rangi nyeupe na pia rangi nyekundu.

Bima ya pikipiki ambayo imechorwa au ina picha ya pikipiki nyeusi huweza kumsaidia mtu ambapo kwa mwaka mmoja anahitaji kuwa na shilingi elfu nne na kwa miezi sita shilingi elfu mbili mia tano.

Soko iliyojaa wauzaji na wanunuzi wa bidhaa tofauti kama vile; viazi, ndizi, limau na bidhaa nyinginezo. Huendeleza biashara na baadaye kuleta faida kwa muuzaji. Huweza pia kumpa faida mkulima au yeyote yule anayeuza.

Noti ya shilingi hamsini ingine ya shilingi mia moja nyingine ya shilingi mia mbili zimeshikiliwa kwenye mkono. Huweza kutumika katika biashara na kuleta faida ambayo huwekwa kwenye benki.

Magari mengi yameegeshwa sehemu hii yanavutia na pia yana rangi tofauti tofauti. Huweza kutumika katika biashara ya uuzaji wa magari. Huweza kuleta faida na baadae huweza kumsaidia muuzaji kunufaika na hata kuinua uchumi wa nchi.

Gari limeegeshwa sehemu fulani, huweza kutumika katika usafiri pale barabarani. Huweza kusafirisha watu kutoka sehemu moja hadi nyingine wakati mwingine hutumika katika biashara ya uuzaji magari na kuleta faida.

Mama aliyevalia dera ananunua nyanya. Wauzaji wanauza bidhaa tofautitofauti kama vile nyanya, mahindi, viazi vitamu, vitunguu na bidhaa nyinginezo. Huweza kupata faida baada ya kuendeleza biashara hii au hata kuinua uchumi wa nchi.

Magari yameegeshwa sehemu fulani huku nambari zao za usajili zikiwa zinaonekana. Huweza kutumika katika biashara ya uuzaji magari. Huleta faida ambayo huifadhiwa pale kwenye benki baadae.

Duka la Mpesa ambalo hutumika kuendeleza biashara kama vile wakati wa kutoa pesa ama kutuma pesa. Hutumia njia haswa ya teknolojia mwisho huweza kusaidia pia kuleta faida kwa anayetumia huduma zake.

Picha ya mwanamke inayotumika kuonyesha bima ambayo hutolewa kwa mwananchi anapopata ajali barabarani bila ya kutarajia kupitia nambari ya simu 0794589905.

Gari la bei ghali la rangi nyeusi na lingine ni la rangi nyeupe, kuna mengine kando yake. Hutumika katika biashara mbalimbali ili kuleta faida kwa muuzaji. Huendeshwa barabarani.

Soksi zinazouzwa pale sokoni zimejumuishwa na zinapendeza. Zina rangi tofauti tofauti rangi ya buluu, rangi nyeusi, rangi nyeupe na rangi nyinginezo. Huweza kutumika katika biashara na kuleta faida haswa kwa muuzaji.

Gari la bei ghali lililoegeshwa kwenye uwanja safi. Ni la rangi ya nyekundu na nyuma yake kuna miti. Hutumika pia katika biashara kama ya uuzaji magari.

Gari jeupe li barabarani lina nambari ya usajili KDH 990J. Hutumika pia katika biashara ya magari. Uliweza kuleta faida baada ya kuuza, huuzwa pia na magari mengine.

Muuzaji amesimama ndani ya duka huku kuna bango ambalo limebandikwa juu lenye kuashiria uuzaji wa maziwa ili baadae kufaidi anayeuza na faida ya kujiendeleza pia na biashara nyingine.

Magari yameegeshwa sehemu fulani. Kuna magari meupe, gari jekundu na pia kuna gari jingine ambalo ni gari la blue . Hutumika katika barabara kama usafiri. Hutumika pia katika biashara ili kuleta faida.

Noti za shilingi elfu moja zimepangwa huku zikifuatana. Zina mchoro wa jumba ndefu, zinatumika nchini Kenya. Hutumika katika biashara ili kuleta faida kwa muuzaji au yule yeyote. Huweza pia kuhifadhiwa kwenye benki.

Bango la bima raisi ambalo linamsaidia mwendeshaji bodaboda kuweza kuiweka salama bodaboda yake wakati wowote. Kuna mchoro wa mwanaume aliyeketi kwenye bodaboda huku akiendeshwa. Zii mbili, kuna inayokuja na ingine inaenda.

Noti za shilingi elfu moja zimeshikiliwa kwa mkono, hutokana na faida baada ya kuendeleza biashara pale sokoni. Hupatikana haswa kwenye benki ambapo huwekezwa baada ya kutumika au kuweza kufaidika kutokana na biashara fulani.

Viazi, vitunguu, nyanya zinauzwa. Huweza kuendeleza biashara pale sokoni na kuleta faida kwa muuzaji. Wakati mwingine huweza hata kuchangia uchumi wa nchi kuweza kuimarika na kuwa bora hapo mbeleni.

Simu imeshikiliwa kwenye mkono huku wakiibonyeza. Kando yake noti ya shilingi elfu mbili iliyotumika hapo awali imeshikiliwa. Ina mchoro wa aliyestaafu rais. Hutumika katika biashara na kuweza kuleta faida kwa muuzaji yeyote.

Magari ya aina tofauti tofauti yameegeshwa sehemu fulani. Yana rangi nyeupe nyingine ni ya majani na pia kuna rangi nyekundu. Uweza kutumika katika biashara na kuleta faida hapo baadaye uhifadhiwa kwenye bei.

Noti za shilingi elfu moja, ambazo zikijumuishwa ni shilingi elfu mbili, zilizotumika hapo awali katika nchi ya Kenya. Zina maandishi na pia michoro ya aina mbalimbali.

Magari ya bei ghali, moja lina rangi ya samawati na lingine lina rangi ya chungwa ila mengine pia ni ya rangi nyeupe, yameegeshwa katika sehemu fulani yakisubiriwa kuuzwa na kuleta faida.

Mapambo ya aina mbalimbali yanayovutia na kuwapendeza wateja yanauzwa pale sokoni. Mwanaume ameshikilia mapambo mengine kwenye mkono, anatembea na kuonyesha wanunuzi na kumsaidia kuleta faida atakapouza.

Duka linaloendeleza uuzaji wa soda, pipi, maji ya kunywa na bidhaa nyinginezo, lina mvutio unaovutia wanabiashara wengine na pia wanunuzi haswa. Hutumika kuleta faida hapo baadaye.

Ndizi zilizoiva zimekomaa na kuwekwa juu ya meza. Huweza kuvunwa na mkulima ambapo hutumia kama chakula au wakati mwingine katika biashara na kumpa faida. Huweza kuendeleza kilimo chake na kuwa mwenye kuimarika zaidi.

Gari la bei ghali linaonekana likiwa limeegeshwa. Kando yake kuna magari mengine. Kuna mzee aliyesimama kando ya gari jeusi na pia kuna raia wengine ambao wamesimama mbele ya gari hilo.

Sokoni ambapo wanunuzi wanachagua nguo za aina mbalimbali na za bei tofauti tofauti. Kati yao kuna wanaume na wanawake ambao, mmoja amejifunga leso na mwingine amevalia blouse ya buluu.

Noti za shilingi elfu moja zingine ni za shilingi mia tano zimewekwa katika makundi tofauti tofauti na pia kuna noti za shilingi elfu mia mbili. Zina mchoro wa aina tofauti tofauti. Noti ya shilingi elfu moja ina mchoro wa jumba ndefu.

Noti za shilingi elfu moja zilizotumika hapo awali. Zina mchoro wa rais aliyestaafu. Zilitumika katika biashara na kuleta faida. Huweza kuhifadhiwa kwenye benki na kuleta au kuzaliwa na kuwa mingi.

Gari lililoegeshwa ambalo linatumika katika biashara. Ni la kifahari na linaonekana kuwa la bei ghali. Huweza kumpa muuzaji faida na hapo baadaye huweza kunufaika na hata kuendeleza biashara nyingine.

Biashara ya magari inaendelezwa sehemu hii. Magari aina tofauti tofauti ya bei ghali yanauzwa. Yana rangi ya samawati, rangi nyeupe na nyeusi. Nambari zao za usajili zimeweza kufichwa na hazionekani.

Maembe, chungwa, nyanya, karoti, ndizi kwa wingi, kuna mnunuzi kuna wanao uza pale sokoni pamejaa vyakula vya aina tofauti tofauti vinavyo uzwa na kutumika kama katika biashara na kuleta faida kwa muuzaji.

Noti za shilingi elfu moja zimeshikiliwa kwenye mkono, sina michoro wa chumba ndefu utumika katika biashara mbalimbali na kuleta faida uweza kuifadhiwa kwenye bengi baada ya kupata faida fulani.

Simu imeshikiliwa kwenye mkono huku aliyeishika anaitazama. Kuna maandishi ya, Get Insurance from the comfort of your phone .Ina maana kuwa unaweza kuendeleza biashara ukiwa umeketi huku ukiwa umeshikilia simu yako.

Magurudumu ya magari yanasafishwa kwa maji safi. Huweza kuuzwa haswa wakati ambapo ajali au gari linapokuwa limeharibika. Huweza kuhitajika ili kuweza kurekebisha gurudumu ambalo limeharibika na gurudumu jipya.

Noti za shilingi elfu moja zimeshikiliwa kwenye kidole huku kuna nyingine ya shilingi mia tano. Ina mchoro wa rais aliyestaafu. Huweza kutumika katika biashara na kuleta faida na hapo baadae zitahifadhiwa kwenye benki.

Mwanamke aliyesimama, anauza bidhaa nyuma yake kama vile ndizi, tikitimaji, parachichi. Juu ndizi zimewekwa. Biashara inaendelezwa ili kuweza kuleta faida hapo baadae.

Baiskeli imesimamishwa mbele ya duka la M-Pesa. Hutumika katika biashara ambapo pesa huweza kuwekezwa au wakati mwingine huweza kutolewa. Anayehudumia sehemu hiyo huweza kufaidika na faida hapo baadae.

Sokoni, bidhaa tofautitofauti zinauzwa baada ya kutolewa kwenye shamba. Huuzwa ili kuleta faida haswa kwa muuzaji na kumsaidia mnunuzi katika masuala mbalimbali kama vile kutumika kama chakula ili kumpa afya bora.

Gari limeweza kueegeshwa sehemu hii maalum ambapo huweza kutumiwa katika usafairi au pengine wakati wa biashara ya uuzaji wa magari, huweza kuleta faida haswa kwa muuzaji na kumsaidia kupata hela fulani atakayoitumia kuendeleza biashara nyingine.

Bidhaa mbalimbali zinaonekana kuuzwa pale kwenye duka kuu haswa ni maziwa. Muuzaji anamwonyesha mnunuzi maziwa ya aina tofautitofauti.

Familia ya baba, mama na mtoto, wanatazama na kuongea kwa furaha kuhusu jambo fulani kwenye kipakatalishi kilichoshikwa na mwanaume ambaye ni baba wa familia hiyo. Mama, amepakata mtoto mapajani kwa furaha.

Mashangingi ya magari yamepangwa kwenye foleni. Yanonekana kuwa yenye thamani na yanavutia sana. Nyuma yake kuna majumba tofauti tofauti, pia kuna umaandishi kama vile kaa focus na chini yake kuna nambari za simu.

Noti zimeshikiliwa kwa vidole katika mashine maalum ya kutengeneza pesa. Noti hizi zinaonekana zilitumika hapo awali miaka iliyopita kabla ya kubadilishwa.

Biashara inayoendelea hapa sokoni ili kumpa muuzaji faida haswa inaonekana kuwa chungwa moja lauzwa shilingi 25. Kando yake pia kuna muuzaji mwingine ambaye anauza maembe.

Kuna magari ambayo yanaonekana yameegeshwa kwenye uwanja uliosafishwa, kando ya gari la samawati kuna mzee aliyesimama na chepeo, nyuma yake kuna miti ambayo ni ya rangi ya kijani.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, imeshikiliwa na mkono, katika upande mmoja, ina maandishi kama banki kuu ya Kenya, shilingi elfu moja.